Gari limebeba ndizi. Ndizi inayopikwa inaleta protini. Ndizi yenyewe haijakomaa, vizuri. Ndizi hili hupikwa hasa sio ule wa kukula ukiwa umeiva kwenye mti wake. Kando ya gari inayobeba ndizi kuna miti.

Mkulima amebeba kifaa cha kunyunyizia ng'ombe dawa. Mkulima amevaa koti ili kuzuia maradhi yanayoweza kumwadhiri. Mkuliwa ananyunyizia ng'ombe huyu dawa ili kumuepusha na magonjwa zingine zinazoweza kum, kumuadhiri kiafya.